Katika duka hili kuna aina mingi za viatu. Kuna rafu ndefu iliyojaa viatu vingi vilivyo pangwa kwa safu. Viatu vingine vinaonekana kuwa vya ukubwa tofauti kwani namba 36 inaonekana kwenye lebo moja. Upande wa kushoto kuna kibanda cha onyesho chenye rafu ambapo kuna rundo la kofia za manyoya au vazi la kichwa yenye umbo ya wanyama.

Katika duka hili la mapambo, kuna vitu tofauti. Kuna mankini iliyovalia kofia kubwa nyeusi yenye pindo na miwani ya jua pamoja na shati ya rangi za kahawia, nyeupe na nyeusi. Kuzunguka mankini hiyo, kuna meza nyeupe iliyofunikwa kwa manyoya meupe.

Duka hili la urembo lina nembo la Fazzar the Luxury Botique. Ndani yake kuna manguo na pia kuna wanasesere wa rangi nyeusi wamevalishwa nguo na huku wameshika mkono moja kiunoni na pia kuna viatu ambavyo vimepangwa katika rafu.

Duka hii ina bidhaa za mapambo na vifaa vya mtindo. Kwenye rafu nyeupe kuna shanga, mikufu, pete na vikuku mbalimbali vilivyopangwa vizuri. Pia kuna miwani ya jua, mikoba ya wanawake na pochi zinazong'aa zikiwa zimepangwa kwa kuvutia ili kuvutia wateja.

Duka hili lina nembo ya MRP na ndani yake kuna nguo ambazo vimeanikwa na kuna mwanasesere ambao amevalishwa nguo kukiwemo na mdogo na mkubwa na pia kuna picha la wasichana ambao wanatabasamu mbele ya hao wanasesere.

Maduka ya urembo imetengenezwa kwa njia ambayo kwa muundo wake tu inavutia watu ili watu wapate kuingia ndani na kupata kuchagua zile vitu ambazo wanazihitaji. Na katika haya maduka ya urembo yana kila kitu kutokana na mavazi na pia mavitu za kujirembesha.

Makubwa makubwa yameiweka wazo ya kuwa kila mmoja ana chaguo lake mbele na kuhakikisha kuwa kila kitu ambacho wamekieka chini ya hili paa kina aina mbali mbali ambapo kila mnunuzi anaeza kuja kuchagua kulingana na mapendekezo yake kama vile marashi manguo kila mtu anakuja kupata kulingana na chaguo lake

Kuna bidhaa tofauti tofauti katika duka hili. Kuna mikoba ambayo imepangwa juu ya safu ikiwemo na rangi tofauti tofauti na pia kuna suruali ambazo zimeanikwa kutumia viango na ni mingi sana. Kwa mbali kuna koti za rangi tofauti tofauti ambazo zimeanikwa pia kwa kutumia viango.

Katika hiki chumba cha maonyesho kuna bidhaa za mitindo hasa vifaa kama vile mikoba, viatu na vito. Wanasesere mweupe amevaa koti dogo jeupe lenye mikono yenye dots nyeusi, miwani ya juu na kofia nyeupe ya manyoya au manyoya yaliyotengenezwa. Ameshika mkoba mweupe maridadi uliopambwa kwa mnyororo wa dhahabu.

Katika soko ya urembo, hasa katika secta ya manguo Kuna manguo ya aina tofauti kuna manguo rasmi ambayo yametoka kampuni na pia Kuna manguo ambayo ni ya mitumba ambayo yashaa valiwa na kuletwa mjini kuuzwa tena.

Maduka ya urembo yamehakikisha kuwa yanapiga debe ya vitu ambavyo wanavyo ndani, na pia wamehakikisha kuwa miundo ya yale maduka ni ya vioo, ndo kila anayepita anaweza ona vitu vilivyo ndani. Na pia, wameweka pia kukuwa na bei ya hizo vitu ndo zipate kuvutia wale wangetaka kununua ama wenye wamependezwa na hizo bidhaa.

Duka ya manguo imehakikisha kuwa imeshughulikia kila jinsia kama vile kuna maduka ya wanaume ambao wanaeza pata vitu wanavyo hitaji ama mavazi wanvyoyaitaji chini ya pamoja kama vile shati makoti na pia hata mishipi katika pamoja

Vitu mingi vimetandikwa katika kibanda, vitu mingi zinaonekana ni vya kutengenezwa na vingine ni vya mchongo na kwa umbali kuna mashuka ya aina ya maasai na kuna mtu ambaye anaonekana amekaa kutazama tukando na mwingine ametolewa mkono hapa kuashiria kutaka kununua kitu.

Katika hili duka kwa mingi zinaonekana kuwa za jinsia ya kiume kulingana na mingo iliyotumika na nguo mingi ni za aina ya sweta ambayo imeanikwa kutumia viwango na kuna moja ambayo inaonekana kwa mbali ni ya rangi ya njano.

Katika hili jumba, kuna manguo hasa ya wanawake na mbele ili duka limetengenezwa kwa kioo ambapo unaonea watu wanapita na mmoja wao anaonekana kuwa aoni kwa kuwa anatumia kiboko na kwa umbali kuna gari ambayo imeegeshwa.

Duka ya urembo kwa majina Woolworths imetengenezwa kwa umaridadi sana. Ina milango vya vioo na ndani pia ina mataa ya kupendeza juu ya dari na pia inaonekana kuna manguo ambao yameanikwa na kuna watu ambao wanatembea ndani.

Hili kuna miigo ambayo imevalishwa nguo, imeweka ishara ya kuonanisha kusimama, na kuna kofia aina mingi mingi na pia kuna viatu ambavyo zimepangwa kulingana na rangi yake, vikiwemo vyeusi, na pia za rangi nyeupe .

Wanawake kwa kawaida wanavutiwa na urembo na watu wenye kufanya biashara za haya maduka makubwa ya urembo wamehakikisha kuwa wanawake wanaweza pata vitu wanavyovihitaji vya urembo chini ya pamoja kama vile nguo, viatu mikoba na hata mapodozi na pia wanasaidia wanawake hata kulinganisha vitu kuhakikisha vinafanana kama vinavyowapendeza wao.

Duka ya urembo unapata yamegawanywa unapata kuna maduka ambayo yana vitu vya nywele na pia kuna maduka ambayo ina vifaa vile tu vya kuongeza urembo juu ya yale mavazi ambayo mwanamke amevaa. Pia unapata kuna maduka ambayo yana manguo na katika hizi vitu unapata zimo katika hali tofautitofauti na pia bei zake hazifanani ama bei yake inatofautiana.

Hili ni la aina ya Subaru na lina rangi ya nyeupe na limeegeshwa ndani kukiwa pia kuna gari ambalo limeegeshwa nje na rangi ya kijivu. Na kando yake ama limezingirwa na uzio wa chuma amba chini yake umejengwa na ukuta.

Wanaume wawili wamesimama huku wakinyooshana mikono kwa hali ya kusalimiana. Mmoja wao amevaa suti na tena ana miwani ambayo kuna gari nyeusi ambayo imeegeshwa na pia kuna gari lingine nyuma ya hilo ambayo ni nyeupe.

Nisani ya kijivu imeegeshwa mbele ya mti ambao una matawi ya kijani na karibu na huu mti kuna gari nyeusi pia limeegeshwa na nyuma yake gari dogo ya rangi nyeupe na katika hali ya anga inaonekana kuwa jua limekolea sana.

Magari yameegeshwa katika uwanja. Magari yenyewe ni ya rangi tofauti tofauti. Kuna magari meusi na pia kuna magari meupe na mengine ya kijivu. Kando yake kuna miti mikubwa mirefu ambayo ni mikonde imemea na inaonekana hali ya anga lina jua kwa kuwa ule kivuli na pia watu wanaonekana kuwa wamekusanyika kwa umbali.

Gari aina ya Infiniti QX themanini imepakiwa katika ukumbi una kuta nyeupe. Gari yenyewe ni kubwa na ina rangi nyeusi. Juu yake katika dari, kuna mataa ambayo yanaingiza mwangaza na kwa kando kuna vitu ambavyo vimewekwa katika rafu.

Watu watatu wamesimama kando ya gari lenye rangi ya samawati ambayo inaonekana kumetameta sana kuonyesha kua ni mpya. Huyu wa mwanamke anaonekana kuzungumzia mwanaume ambayo ana mvi kichwani akiwa ameshika faili mkononi mwake.

Soko la magari hasaa za kibinafsi, zimetoa miundo tofauti tofauti kuhakikisha kila mmoja anapata, kulingana na kupendezwa kwake, na pia starehe ambazo angetaka, na pia zinatazama hata mfuko wa mtu ambapo unapata gari zimo za bei ya chini, na zingine zimo za bei ya juu, kulingana na starehe ambazo mtu mwenyewe anadai na matumizi ambayo yeye mwenyewe angetaka kutumia katika hayo magari.

Gari la rangi ya machungwa imeegeshwa kando na magari mengine na imo inje ya majumba ya kuburudisha na kwa umbali kuna miti inaonekana na pia kuna mahali pa watoto pa kuchezea.

Soko ya magari ni mojawapo ya biashara ambazo zimekita mizizi hasa hapa mjini ambapo watu wenye hufanya hizi biashara wana mahusiano na watu wa nchi za nje ambapo wanasaidiana hata kuleta bidhaa nchini na kuhakikisha wanachi wanazipata kwa urahisi pia wao wakipata manufaa katika biashara zao.

Gari la aina ya TX imeegeshwa kando ya nyumba na mbele yake kunaonekana kuna mti mrefu una majani mabichi na gari lenyewe ni nyeusi na kando yake kuna nyumba ambayo ina madirisha yana mistari ya rangi ya machungwa.

Soko la magari limesaidia katika sekta ya usafiri ambapo watu wengi wanaonelea afadhali kupata magari ya kibinafsi ili kurahihisha Ile usafiri wao kutoka mahali pamoja kuenda mahali pengine na pia katika kuenda mahali pa kujistarehe.

Magri ya kibinafsi yameegeshwa katika uwanja mkubwa ambao una miti mirefu kwa umbali. Magari yenyewe kuna nyeusi, kuna rangi ya fedha na pia kuna nyeupe na nyekundu inaonekana kwa umbali na kuna watu ambao wanaonekana wanakusanyika mahali pamoja.

Gari la kukodisha limeegeshwa kando na miti mirefu sana katika huu uwanja kuna magari ambayo yanaonekana kwa umbali katika pande zote moja nyuma yake ni nyeupe na kando yake kuna rangi ya njano ambayo haijakolea sana.

Kuna magari imehakikisha kuwa ambayo wanaitengeneza yana urahisi wa kueleweka hasa kwa watu ambao hawana uzoefu wa kuendesha magari kwa hivyo unaeza pata mtu aneza funzwa na mwenzake na kupata kwa urahisi sana bila hata kung'ang'ana kwokwote .

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wanajadiliana na wanaonekana wana furaha sana. Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti na ana macho nne amekishikilia ile kitabu cha rangi ya samawati na kando yao kuna magari mawili kando na kando.

Soko la magari limewapa watu ile nafasi ama ile uwanja ya kuchagua magari kulingana na matumizi ambayo wangetaka kuyatumia. Kuna magari tofauti hasayanayotumika mashuleni ama pia hata kuna magari yanayotumika katika ukulima kwa hivyo, katika soko letu la magari linasaidia watu kuchagua gari kulingana na matumizi yake.

Magari yameegeshwa katika uwanja mkubwa na kwa mtazamo wa hali ya hewa jua laonekana linachomoza. Kwa umbali kuna miti mirefu na kuna hema ya rangi nyeupe ambayo inaonekana kwa mbali. Kuna watu ambao wanatembea kuelekea magarini.

Katika soko la magari, wanunuzi wanapoenda kuchagua, wengi huchagua umbo la gari, pia wanachagua kampuni ambayo imetengeneza magari, hasa hapa nchini Toyota imeonekana kuvutia au kuvuma sana kwa magari ambayo wanatengeneza kama magari vile aina ya Mark X.

Gari ya machungwa imefunguliwa milango zote mbili na inaonekana kuwa safi sana na kuna gari ya kijivu ambayo iko kanndo yake imeegeshwa kando ya jumba refu sana na pia kuna nyumba iko kando yao ambayo inaonekana kuwa mzee.

Soko la magari la hapa mtaani limesaidia hasa wanainchi kupata gari kwa urahisi ambapo pia wao wenyewe ndio wanaofanya hiyo biashara ya kuyatoa yale magari nje ya nchi na kuyaleta nchini kuwauzia wakenya tena kwa bei ya rahisi na pia kupata yale mambo wanayohitaji kuhusiana na hio gari chini ya pamoja.

Gari la kibinafsi la rangi nyeupe limeegeshwa kando na ambapo panaonekana kuwa anga liko wazi na kuna jua kwa kuwa kuna kivuli chake cha hilo gari na juu ya hilo gari kuna nyaya za stima na pia kando yake kuna miti iliyoya kijani.

Katika soko ya magari kuna watu ambao ni madalali wanasaidia wale wanunuzi kuzipata magari ambazo wanazihitaji kwa urahisi kwa kuwa wao wana uhusiano na watu wa nchi za nje ambazo zinatengeneza hizi bidhaa na wanaweza saidia hawa wanunuzi kuyaleta haya magari ndani ya nchi.

Kuna magari limezingatia ule utumizi wa magari ambazo wanaziuza. Wamehakikisha kuwa hata kama kunavyo magari ya kistarehe ya kibinafsi pia kuna magari ambao ni ya kibinafsi ambao inaeza tumika pia kwa kufanyia biashara, hili limesaidia watu kuwa na gari ambao linaweza kutumika kwa pande zote mbili.

Gari nyeusi limeegeshwa kando ya magari mengine mengi na kando yake kuna jumba ambalo linaonekana bado halijakamilishwa kujengwa na mbele yake kuna nyumba ambayo imekamilishwa kujengwa na inaendeleza kazi yake.

Wanaume wawili wanaonekana kufurahia sana, mmoja akiwa ananyosha kidole kwa gari nyekundu ambalo liko mbele yao na nyuma yao kuna gari ya rangi ya fedha ambayo iko karibu na kioo na nje ya ili jumba, kuna magari mengi ambayo yameegeshwa.

..hili limeegeshwa kando ya miti mirefu. Na katika uwanja huo, nyasi zinaonekana kuwa zimekauka, lakini zimeanza kuchipuka tena. Na kuna mwanaume mwenye amevaa kofia ako juu ya gari hili. Na kunaonekana kuweko na jua kwa kuwa kuna kivuli.

Kuna magari yameegeshwa katika ukumbi huu, yana rangi tofauti yakiwepo nyeupe na ingine ya kijivu. Kuna watu wawili ambao moja amekaa na mwingine amesimama na mwenye kusimama amevaa nguo nyekundu anaonekana kutazama chenye huyo mwingine anafanya.

Soko la magari hasa ya kibinafsi imesaidia sana watu kupata ile uhuru ya kutembea kutoka eneo moja kwenda lile lingine bila kwenda katika kituo cha magari za umma na kuhakikisha kuwa biashara zao zinaendelea kama kawaida na pia watu wanapata ile wepesi wa kupata usafiri.

Gari lenye rangi nyeupe na nyeusi limeegeshwa kando ya barabara na inaonekana kuwa na maandishi katika kioo cha mbele na imesimama katikati ya barabara na kando yake kuna nyumba na pia kuna uzio unao na mistari.

Hapa nchini tuna masoko yetu ambayo yanatengeneza magari asili, ama vile magari yanatengenezewa nchini kama vile Isuzu , kwa hivyo unapata magari ya Isuzu , ni ya muundo moja ni vile tu inatofautiana kwa ukubwa wake, ama kwa rangi yake, ama kwa ile mafuta ambayo inatumia, ama kwa ile kasi ambayo yanaenda nayo.

Magari matatu yameegeshwa chini ya miti, miti mirefu ambayo ina majani ya kibichi. Gari moja limefunguliwa kukiwepo na msichana ambao amesimama kando na hilo gari. Kuna wanaume wawili mmoja akionekana anaondoka na mwingine ni kama ndio anaelekea katika lile gari.

Watu watatu wamesimama kando ya magari na wametazama sana gari moja ambayo mwanaume mwenye mvi kichwani ananyoosha mkono kuashiria kuwa anaongelea jambo kuhusu hilo gari na kuna mwangaza ambao unaingililia juu kutokea kwa dari ndani ya hili jumba.

Bidhaa tofauti tofauti vimepangwa katika hili soko. Vingine vimetandikwa chini na vingine vimeandikwa juu katika paa ya vibanda ambavyo vimeongezwa tu. Kuna aina ya manguo na kuna vitu ambavyo vimetengenezwa kutoka shanga, na pia kuna watu ambao wanatembea kuonekana kufanya biashara zao.

Hili ni soko la masweta ambayo yamemwagwa chini yana rangi tofauti tofauti. Kuna watu wawili ambao umoja anaonekana kuwa amesimama na ule wa pili ameketi. Huyu ambaye amesimama amevaa suruali ya jeans na kuna pia sweta ambavyo vimeanikwa.

Bidhaa mingi zimepangwa katika hili soko. Kuna zile ambazo zimeanikwa juu na kuna zile ambazo zimewekelewa mahali. Vimetengenezwa kwa aina tofauti tofauti. Kunaonekana kuna vikapu kama zile ndoo za kubebea. Kuna watu wawili ambao wamekaa ambao ni mwanaume na mwanamke.

Katika vibanda hivi, vina paa ya mabati, na tena kuna shanga ambavyo vimeanikwa, ambavyo vina muundo tofauti tofauti, na pia ni za rangi tofauti tofauti, na kwa umbali kuna mwanamke anaonekana kutembea kuelekea kaskazini, na pia kuna mwanaume ambaye amesimama kando na mkokoteni ulio egeshwa.

Katika kibanda hiki kuna vitunguu, kuna nyanya ambazo hazijaiva vizuri, na pia kuna viazi ambavyo vinaonekana kuwa vimekaa sana hadi kuharibika. Kuna mwangaza ambao unaotokea kwa upande wa nyuma, kuonekana kuwa kuna uwazi yu upande.

Usafiri wa barabara umesaidia watu kukuza hata biashara zao hasa za maboga ama matunda ambavyo wametengeneza vibanda vya muda kando ya barabara kuuzia wateja au wasafiri ambao wanaweza hitaji hizi vitu kwa urahisi na pia kwa haraka wakati wamo safarini.

Hupo na soko ambayo liko tayari kupokea zile bidhaa za wakulima ni moja wapo ya vitu ambavyo vime saidia wakulima kupata ile motisha ya kukuza vitu kwa wingi hasa kama vile maboga, kama vile vitunguu, nyanya, ili kuakisha kuwa wanapata mapato yao na pia hawajaenda hasara katika ile ukulima wao.

Watu wako sokoni. Kuna wale ambao wamekaa na kuna wale wako katika pilkapilka za kufanya uuzaji. Wametandika vitu vyao chini kwa kutumia magunia. Wanauza vitu kama vitunguu, nyanya na kuna pia mnunuzi ambao ameinama kuchagua vitu.

zuri kuhakikisha kuwa bidhaa ambazo zinauzwa ama ziko katika soko yetu zimehidhinishwa na ile sekta ya KEBS kuhakikisha kuwa hizi bidhaa hazijaleta maafa ama hazijaleta kudhuru watu katika ile matumizi yao.

Katika hivi vibanda kunaonekana kuna vitu vingi vya kuuza kuna vile kama vile vitunguu, kuna pilipili na pia kuna manguo ambayo yameongezwa kando na pia kuna magunia ambayo yanaonekana ni ya kubebea na kuna mtu pale anaonekana anafurahia kufanya kitu.

Kama soko yetu unapata biashara ambazo zinaendelea mahali hapo ni tofauti tofauti kwa kuwa kila mtu ana mtazamo wake wa biashara yenye angetaka kuifanya kama vile uuzaji wa maua, uuzaji wa vichongo, uuzaji pia wa manguo unapata kila mmoja ana mnunuzi aliye taka kununua kitu kutoka kwao.

Vibanda hizi vimeekezwa paa yake kwa mabati, na viko na vifaa mingi ambavyo ni vya urembo vimetengenezwa kutokana na shanga. Kuna venye zimeekwa katika bodi ya rangi nyekundu na anga yake inaonekana kuwa wazi na mawingu madogo meupe.

Panda vya muda vimefunikwa kwa magunia na viatu vinaonekana kuningini'nia kutoka dari hadi jini. Kuna mkebe ya rangi nyekundu na nyingine ya rangi nyeupe ya kutumia kuoshea hizi viatu na pia kuna makaratasi ambao yameweka jini kuhakikisha kuwa viatu havijapata uchafu.

Watu wako kwa wingi sokoni na wengi wao wanaonekana ni wanunuzi. Kuna wale ambao wametandika vitu vyao chini kuviuza na pia kuna wenye vitu vyao viko katika magunia na kuna wengine wanaonekana kupita hawana shughuli ya kununua.

Soko limefunguliwa na kuna vitu kadhaa bado zinauzwa. Kuna maua lakini katika pande ya maua inaonekana imekua maame kwa muda kidogo. Na kando yake pia kuna matunda ya aina tofauti tofauti ambao imepangwa katika safu. Na nyuma yake pia juu kidogo kuna vitu ambavyo vimeanikwa ambazo ni vitambaa vya rangi tofauti.

Katika masoko yetu hapa nchini unapata watu wamo katika shughuli tofauti tofauti kuna wale ambao wanauza bidhaa kuna wenye wanakuza talanta pia wakitafuta riziki ya kila siku kama vile ususi na pia wengine wako sokoni kutafuta vitu za kujikimu na pia vitu ambavyo wanahitaji

Soko yetu hapa mjini imesaidia sana kukuza talanta na pia vipawa kwa kuwa watu wengi hapa mjini wana vipawa tofauti kama vile vya uchongaji na hivyo soko yetu hasa yenye ambayo iko hapa kando na mji inasaidia watu kupata soko ya haya mavitu na pia inawasaidia hata kuwaunganisha na watu wa nje ambao ni wazungu ambao wanafurahia kupata hizi vitu.

Kwa duka hili kuna vitu vingi sana. Mayai ambayo yamewekwa kwa tui yamepangwa kwa mwongezeko wa juu kwa juu na pia kuna nafaka ambayo kila moja wao ina kibanio ambacho kimeandikwa bei yake na jina lake na kuna zile waru ambazo zimewekwa kwa mikebe.

Mafuriko ni moja wa vitu ambavyo vimeadhiri biashra hasaa katika soko yetu iliyo katikati ya mji ambapo unapata watu wanapata taabu hasaa wakati mvua inanyesha na kunakuwa na mafuriko inaleta uharibifu wa vitu kama vile mamboga na hata bidhaa vingine katika hiyo soko na tunapata pia katika ile hali ya kufanay biashara inakuwa ngumu kwa kuwa watu hawaezi pata kupita.

Toroli hiki cha kuuza mayai kimeegezwa kando ya kibanda ambacho ni cha kuuza manguo na tena kina mwavuli wa rangi ya samawati na kando yake kuna magari mawili moja yake ikiwa nyeupe na lingine ni la kijivu.

Maduka makubwa yamehakikisha kuwa yanapiga debe vitu ambavyo vilivyo ndani katika umbo lao la nje mahali ambapo unapata wapita njia wanaeza viona vile vitu na wakazitamani na kutaka kuingia ndani ili kuzinunua ama kuviona kiukweli.

Katika kibanda hiki kuna shanga mingi tofauti tofauti, ambavyo vina rangi tofauti tofauti na pia vingine vinaonekana kuwa na bendera za nchi za Afrika na kuna shanga zingine ambazo zimeanikwa juu na kwa mbali kuna gari nyeupe ambalo limeegeshwa kando ya hiki kibanda.

Hii kibanda karoti zinanekana kua kwa wingi pia waru ambazo zimewekwa katika ndoo za rangi nyeupe lakini kuna moja ya njano na chini yake kunaonekana kua na rangi ya waridi na nyuma yake kuna magunia.

Watu wako sokoni wanawake wawili wamekaa chini wanauza nyanya ambazo wamezitandika katika gunia. Kando yake inaonekana kuna uchafu mwingi ni kama kulikuweko na mvua na uchafu wenyewe kuna maji maji na nyuma yao kuna magunia na pia kuna kabeji.

Katika hili duka kuna vitambaa vingi vya aina ya vitenge ambavyo vina maua tofautitofauti tena ni vya rangi tofauti. Kuna vyenye vimewekwa katika safu na kuna vyenye vimeanikwa na kando yake pia kuna kamera ya CCTV ambayo inaonekana kuangalia juu na juu kwa umbali kuna viatu ambavyo vinatokea.

Imeshughulikia wanabiashara ambao wanafanya kazi zao hasa katika masoko na kuhakikisha kuwa wana mahali maalum pa kufanyia biashara yao mahali palipo pasafi na mahali ambapo bidhaa zao ziko katika hali inayostahili na pia kuna ulinzi unaostahili

Ghorofa hii ni ya kisasa na tena ni mpya. Ina rangi ya manjano na nyeusi na chini yake kuna barabara ambayo inapita. Kando ya hii barabara kuna miti na kwa umbali kunaonekana wanatembea. Kuna pia majumba marefu sana ambayo inaonekana.

Jumba hili ni refu sana na ina madirisha makubwa kwa upande wa kulia ambayo inagawanywa kwa wingi sana na pia ina nembo ya jina North Crest View kuonyesha kuwa hilo ndio jina hili jumba na pia kila jumba linaonekana kuwa na balcony yake.

Jengo ili ni refu sana na lina maduka chini yake, na nila rangi ya kahawia iliyo pasuka na kwenye paa ya jengo hilo kuna bango jekundu lenye maandishi M4 Apartment. Inaonekana kuwa ni jengo la makaazi, kila ghorofa ina balkoni au veranda zake ambazo zinaweza kutumiwa kuanika nguo au kwa matumizi mengine. Ghorofa ya chini ya mjengo, imejaa maduka mbalimbali.

Uwekezaji wa mali isiyohamishika wanahakikisha kuwa wanabai hadhi iliyo mahali pamoja ili kujenga majumba kwa wingi. Na pia unapata wakati wanajenga haya majumba, wanazingatia kuwepo na muundo ulio sawa ama manyumba unapata yanafanana kama vile rangi na pia muundo wa paa lao.

Katika huduma za mali isiyohamishika, imeoneleshwa urembo wa mahali ambapo watu wangedhania hapana uzuri wowote, kwa hivo imehakikisha kuwa . Wanaleta ule urembo ama ule mvutio wa vile vyumba ambavyo wanavijenga, na pia ile mazingira ambayo imezingira hiyo majumba.

Kwa kujua kuwa urembo huvutia macho katika sekta ya mali isiyomishika wamelizingatia hili kuhakikisha kuwa umbo la nje la hizi nyumba ambazo wanazijenga zinavutia wale wanunuzi ili wakitaka kuja kubai hizi bidhaa

Jengo hili jeupe ni refu na lina madirisha mengi sana yakiwemo makubwa makubwa na pia madogomadogo na juu yake lina mnara mrefu wenye muundo wa kimianya na duara juu yake unaofanana na antena kubwa au mnara wa mawasiliano.

Kando na jumba hili kuna bustani la maua ambao mengi yake ni mekundu na pia imeekwa katika vyombo vilivyo vya rangi nyeupe na vingine ni vya rangi ya ardhi. Na kando ya hili jumba kuna jumba lingine ambao laonekana kuwa na mistari mieusi.

Vyumba vya mapumziko hoteli, na hata vyumba za wageni ni mojawapo ya biashara ambayo imekita mizizi hapa mjini, ukiwapo watu watazingatia utulivu wa mahali na pia mvuto wa utalii, iwapo sasa hii biashara itakua mojawapo wa ambao ina watu wengi na ina manufaa hata katika mji.

Kuhusisha watu ambao wanahusika hasa katika mali isiyomeshika kama vile ujengaji wa nyumba ni vizuri kwa kuwa wao wana ule urembo ama wa ule uzoefu wa kujenga manyumba na kwa hivyo wanajua ule mtindo ulio sokoni wa kisasa. Kwa hivyo inasaidia unapata nyumba yako inapendeza na pia unajua muundo ambao uko katika mahali ambapo wewe mwenyewe unataka kujengea.

Jumba hili nimezungukwa na maua ya aina tofauti tofauti na nyuma yake kuna miti mirefu na anga yake inaonekana kuwa wazi sana kwa kuwa jua limechomoza na kuna kivuli. Nyumba yenyewe ina madirisha makubwa makubwa na lina diski juu yake.

Mali aliyoshika ni mojaweapo ya vitu ambavyo watu ambao wameajiriwa na serikali wamehakikisha kuwa wameekeza hazina zao kwa kuwa vitu kama vile hadhi ya majumba ni mojawapo ya vitu ambavyo unaweza wekeza pesa na baadaye zije kuwa na manufaa kubwa kuliko bei uliyonunua.

Sekta ya kutoa huduma za mali isiyohamishika imehakikisha kwamba imehusisha miundo ya kisasa na pia ya kiteknolojia kuhakikisha majumba wanayoyajenga yako katika hali sawa na hali ya kupendeza na pia iko katika mahali palipo parembo.

Uwekezaji wa hazina hasa katika mali isiyohamishika ni mojawapo ya vitu ambavyo vimeshika kwa kasi sana. Na watu wanategemea kuwa wangetaka majua yao yawe katika mahali ambapo panapendeza. Na pia mahali ambapo pana mvuto mzuri kama vile maisha ambayo watu wanaishi katika place kama vile Lavington. Hii inaweza vuta watu kutaka ku buy hizo manyumba.

Katika uwekezaji wa mali isiyohamishika, watu wanatazamia sana nyumba ambazo ziko katika mahali palipo na mtazamo mzuri na pia wanaangali mazingira ya mahali hio nyumba imeekwa. Unapata manyumba mengi bei yao inabadilika kulinga na mali yako na kulingana na mazingira ambayo ime ndani yake.

Jengo hili ni nyeupe na lina madirisha mengi wakiwemo madirisha mengine yana rangi ya buluu ya anga na juu yake ina nembo ambayo imeandikwa kwa rangi ya njano na chini yake kuna gari ambayo imeegeshwa kando ambayo ni ya rangi ya nyeupe.

Jengo hili la ghorofa linaonekana kuwa mpya au limekarabatiwa hivi karibuni. Liko na rangi nyeupe safi. Lina ghorofa kadhaa na kila ghorofa ina balakoni. Balakoni zote zina fremu za chuma zenye muundo wa kupendeza. Baadhi ya balakoni zinaonekana kuwa na paa dogo juu yake. Kwa mbali chini, yaonekana madirisha meusi au yenye vioo vilivyofichwa.

Huduma ya mali isiyohamishika imesaidia wananchi ama watu ambao wana pesa wanataka kuwekeza katika ujenzi, kuhakikisha kuwa wamepata kuzijenga vile vijumba katika njia inayostahili na pia wamewasaidia kupata wanunuzi ama wale wateja.

Bado halijakamilishwa kujengwa. Lina paa la chokolati na pia kuna ngazi ambayo imeegeshwa kando ya kituo kimoja kilicho na rangi nyeupe na pia kuna pikipiki ambayo imesimama kando na kuna kanjia ambako ni kama kanatumika na watu kutembea ambako kando yake kuna mawe.

Katika ukuzaji wa mali isiyohamishika ni vizuri mtu kukaa chini na kufanya hesabu ya vitu ambazo vinaweza takikana kwa kuwa hizi mali ambazo haziwezi hamishika ni mojawapo ya vitu ambazo zimevuta watu nyuma kwa kuwa mtu amewekeza pesa yake katika kitu ambacho kinachukua muda sana kukamilika.

Mrefu sana na pia linaonekana kua ni mpya na kando ya hili jumba kuna nyaya za stima ambazo zimepita na jumba hili lina nembo ya High Heights ambayo ni jina lake na nembo ingine upande mwingine ambayo haionekani kwa ukaribu.

Picha ya mali isiyohamishika imesaidia kuleta urembo wa mahali, wamehakikisha ya kuwa majumba yanayoyajenga yanapendeza na pia wanayajenga kwa mahali ambapo watu walidhania hakuna kitu njema kinawezatokea hapo na hivo hili linaleta ukuzaji wa biashara hasa za huko mbali mbali ambapo watu wanadhani hakuwezi toka jambo lolote nzuri.

Mali isiyohamishika ni mojawapo ya vitu ambavyo vimesaidia sana kutumia hadhi yetu bora kwa kuonekana kuwa watu wako wengi sana nchini, kiasi ya kwamba watu wengi wanakosa mahali pa kuishi. Katika Mali isiyohamishika wamehakikisha kuwa manyumba yanajengwa ya maghorofa ambayo inawezabeba watu wengi kama hii idara ya boma yetu.

Nyumba hili lina vyumba vingi sana, ila halijakamiishwa kujengwa na tena inaonekana kuwa imeakaa mahali hapa kwa muda sana kwa kuwa kuna mabati kando yake ambayo yamepata kutu kutokana na kukaa kwa muda sana. Na hali ya anga inaonekana kuwa safi.

Uwekezaji wa pesa, hasa katika sekta ya mali isiyohamishika, ni mojawapo ya vitu ambavyo vinapaswa kufanyiwa hesabu ya karibu sana, kwa kuwa hizi mali zinaleta mapato sawa kwa wingi, lakini pia zinaleta kwa upole sana, ambayo inaweza chukua muda sana kabla ya kurudisha ile mapato mtu anahitaji.

Duka hili kubwa limetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuuza samaki na mazao ya baharini. Kuna bango kubwa lenye maandishi Fishmonger yaani muuzaji wa samaki likiashiria wazi eneo la duka hili. kuna mabango mawili chini ya neno lilo yenye picha za samaki na volti za uvuvi na maandishi yake yanamaanisha tunajivunia kuunga mkono uvuvi wa ndani.

Katika duka hili kubwa kuna kibao cha matangazo kinachohimiza watu kujiandikisha kwa my club ya Carrefour. Maneno muhimu yaliyoandikwa kwenye bango hili ni jiandikishe kwa my club pata zaidi kila siku, pata pointi, komboa pointi nafurahia punguzo maradufu.

Katika duka hili , kuna vitu vingi ambavyo vimepangwa katika rafu. Rafu zenyewe ziko katika mistari ama katika safu. Mbele na juu ya dari, kuna mwangaza ambao unaingia vina visanduku vya rangi nyeupe chini yake sakafu ni safi.

Katika lango la hili duka kubwa juu yake kuna lebo ya jina lake ambalo ni chandarana food plus . Ambayo jina moja imeongezwa sana ina ukubwa sana, na ndani yake kuna vitu ambavyo vinaonekana kuwa vimepewa katika rafu. Na kuna watu ambao wanachagua na kuna mmoja ambaye anatembea kando la hili duka.

Duka kubwa inayuojulikana sana kwa mauzo yao ya bidhaa mbalimbali, ikiwemo vyakula na vinywaji, baadhi ya maduka makubwa hupata wateja kwa kutengeneza bidhaa zinazokuwa na majina yao. Kwa mfano, unaweza kupata mikate yao, vinywaji vyao, na bidhaa nyingi zenye majina.

Maduka makubwa unapata ni kama yamebeba soko mzima ndani yake. Unapata kuna vitu vya kukula kuna vitu kama vile vya urembo pia kuna sekta ya manguo pia kuna sekta ya vitu vya nyumbani kama vile viti nini na pia kuna sekta ya vitu vya burudani na pia kuna sekta ya vitu vya watoto. Unapata duka, haya maduka makubwa yana kila kitu ndani yake.

Katika maduka makubwa imehakikisha kuwa vitu ambavyo wanaviuza viko katika urahisi wa kupatikana na wale wanunuzi na pia wameakikisha kuwa wana vitu vyote ambavyo binadamu anaweza hitaji katika matumizi yao kama vile kuna sekta tofauti kama vile ya vyakula, ya mavazi, ya viatu na pia katika vitu vya nyumba.

Katika maduka makubwa hasa katika idara ya chakula tunapata hawa wenyewe duka wanapa watu hata ile bei ya kupunguzwa kwa kuwa watu wanapata chanzo cha kubuy vitu kwa wingi na pia wanapata chanzo cha kuchagua kulingana wanavyotaka. Hapa mali ni mingi tena imepangwa kulingana na ni nini kama vile unga uko kando, mafuta iko pande zake hivo.

Duka hili kubwa lina vitu ambavyo vimewekwa katika rundo na vingine vina kibao kinaonyesha bei ya kukuza na kuna watu kwa umbali wanachagua vitu kutoka kwa safu na wengine wanaonekana kuvaa sare ya duka hili.

Katika maduka makubwa ni vizuri usafi uzingatiwe kwa kuwa vingi vyao ni vyakula ambavyo viko tayari kuliwa kama vile matunda pia vile nafaka. Na pia ni vizuri pia kuzingatia kuwa, hii vitu vimewekwa katika hali iliyo njema kuhakikisha kuwa kwa kuwa ziko katika mahali wazi, hazijapatwa na vile vile virusi ama zinazokuwa katika hewa.

Katika duka hili kuna vitu vingi ambavyo vimepangwa kwa safu. Kuna mikoba ambayo imo juu ya rangi tofauti tofauti na pia kuna vitu vya thamani kama vile michongo na pia vitu vinaonekana kama mapambo ya nyumbani.

Biashara za maduka makubwa zimeleta mujwano ambapo, wameleta ushindani kati ya wao na wale wanabiashara wadogo wadogo. Kwa kuwa, katika chini ya maduka makubwa wana bidhaa tofauti tofauti, na pia wameungana na pia na makampuni tofauti tofauti kuhakikisha kuwa mali zao zinapatikana katika haya maduka.

Bidhaa aina ya sabuni zimepangwa katika safu na mwanamke anasukuma toroli akiwa amevaa shati ya maua ya samawati na amevaa suruali nyeusi. Mbele zaidi kuna watu ambao wanaonekana wamevaa sare za hili duka.

Katika sekta ya viatu, hap katika maduka makubwa unapata kuna viatu vya kila aina kutoka hata makampuni tofautitofauti, ambapo wanunuzi wanahitajika kuvichagua kulingana na wapendavyo, kulingana na kampuni wao wameipenda na pia wamependa muundo wa vitu vyao.

Imepangwa sabuni za aina tofauti tofauti, na pia kumewekwa bei yake ambayo kila sabuni ina bei yake. Na kuna sabuni ambazo ziko katika bei ya kukuza, na kuna mtu ambaye anaonekana anasukuma kikapu kwa umbali.

Katika duka kubwa kuna sehemu ya vyakula ambavyo vimeekwa katika sinia na vimepangwa kwa mstari na katika kila sinia kuna kijiko cha kupakulia na vyakula ni kama vile wali wa mboga, ata nyama na hizi sinia ni za rangi ya kijivu ama ile ya kifedha.

Maduka makubwa hapa mjini yanakuwanga ya aina ya ghorofa na pia vitu vinapangwa kulingana na jinsi ya vinavyotumika kama vilivyo kama vile vyakula vimo kando na pia vitu vingine ambavyo si vya kuharibika ni vya kudumu viko kando na pia kila kitu kimewekwa kulingana na bei yake na kina ile tag ya bei yake.

Katika hili duka vinywaji vimeangwa katika safu kulingana na aina yake na kwa umbali kuna kamera ya cctv ambayo inatazama mbele na hapa chini kwenye sakafu kuna kreti ya rangi ya samwati ambayo imekolea.

Duka hili kuna safu mbili za ngazi, za kuteleza zikishuka, zimezungukwa na viguzo vya chuma na kioo. Juu ya ngazi kuna mabango kadhaa ya matangazo. Bango la katikati lina maandisho more assortments on the lower floor na mshale unaoelekeza chini, likifuatwa na thank you for shopping with us , kuna nembo ya duka inaonekana Carrefour.

Katika maduka makubwa unapata vitu vimewekwa ama zimepangwa katika safu, kuhakikisha kuwa kila kitu kiko katika idara yake. Kama vile, unapata maziwa na pia vitu ambazo zinaundwa kutokana na maziwa ziko katika mahali teule. Na pia vitu ambavyo vinaweza haribika kwa urahisi pia zinawekwa katika friji ama zinahifadhiwa katika mahali palipo vyema, kuhakikisha ubora wake wakati wanunuzi wanapozinunua.

Maduka makubwa yamesaidia watu kupata vitu ambavyo wanavihitaji, hasa kwa urahisi hapa nchini kwa kuwa hawa wenyewe hizi maduka wanapata ile wazo ya wanunuzi kwa vitu ambavyo wangevitaka na kwa hivyo kutokana na hayo mawazo wanaweza leta vitu kulingana na vyenye wanunuzi wameviitisha.

Kuwepo na maduka makubwa hapa mjini kumesaidia watu kuokoa wakati na pia hata kumewapa watu kufanya chaguo la kile wanachohitaji hasa katika vitu kama vile vyakula, nguo na hata vitu vinginevyo ambavyo watu wanaweza hitaji kuendeleza maisha yao. Pia hizi biashara za maduka makubwa zimesaidia watu kuungana pamoja kuhakikisha biashara zinaendelea sawasawa.